Duka la kisasa la nguo lenye sakafu ya mbao lina taa nyingi za dari na nguo ambazo zimepangwa vizuri kwenye wima na meza za katikati. Upande wa kulia na kushoto kuna marafu zilizojaa mavazi ya rangi tofauti, na kuna nafasi kubwa katikati.

Mtu anakabidhi funguo za gari kwa mwengine ishara ya makabidhiano rasmi. Mezani kuna gari ndogo la mfano na karatasi huenda ni maktaba wa mauzo. Tukio hili linaonekana kufanyika katika ofisi.

Gari la rangi ya manjano limeegeshwa karibu na ukuta wa zege penmeni ya nyasi. Mbele lina kifaa cha hewa. Juu ya boneti ina mistari meusi ya mapambo kando. Muundo wake unaoekana kuwa wa zamani.

Gari hili aina ya TukTuk ya rangi nyekundu imeegeshwa kwenye nyasi chini ya mti inaonekana imetumika sana na upande wa pembeni una maandishi.

Gari hili jeusi, limeegeshwa kwenye maegesho, likiangalia moja kwa moja mbele. Nambari ya usajili inaonekana na kuna jengo la kisasa la ghorofa moja nyuma. Mwanga la jua unamulika gari mzima vizuri.

Magari haya matatu ni ya rangi tofauti, nyeupe, nyekundu na nyeusi. Yamepangwa ndani ya chumba cha kuuzia magari. Sakafu ni vigae vyeusi, vyenye kung'aa na ndani kuna mwangaza mwingi wa asili, kupitia madirisha makubwa.

Eneo hili la soko la ndani lina mabanda yaliyopangwa kwa nambari. Banda lina kiti na meza za mbao. Sehemu nyingi zimefunikwa na magunia makubwa. Soko linaonekana ni tupu, bila bidhaa au watu wengi.

Mezani, kuna mahindi yaliyopikwa na tikitimaji, huku mananasi yamefungwa na kutundikwa juu. Pembeni kuna maganda ya mahindi na kreti ya rangi ya nyekundu chini.

Soko kubwa la nje limesheheni watu na vibanda vingi vya biashara ilivyo na miavuli ya rangi tofauti tofauti juu yake. Wafanyibiashara na wanunuzi wanatembea kati ya vibanda hivyo huku bidhaa mbalimbali vikionekana mezani.

Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi za biashara. Watu wengi wameshika nafasi tofauti wakinunua na kuuza bidhaa kama matunda mboga. Mazingira ni ya wazi na bidhaa zimepangwa kwenye vikapu na visanduku vya mbao.

Nyumba ya kisasa yenye dari la pembe tatu inaonekana imeinuliwa juu ya ukuta wa mawe. Kuna roshani yenye uzio wa kioo, madirisha makubwa na dirisha refu upande mmoja wa nyumba.

Sehemu hii ni sehemu ya duka la rejareja. Kuna sehemu za nafaka zenye vyombo vyeusi na kuhifadhia na mabango ya bei juu yake. Pembeni kuna sehemu ya vyakula vilivyopikwa na wafanyakazi wamevalia sare wakiwahudumia wateja.

Meza kubwa ya katikati ya duka la rejareja imepangwa na taa nyingi za sola za nje, zikiwa zimepangiliwa vizuri. Pembeni kuna ndoa za mitungi ya plastiki ya rangi tofauti na kwenye rafu unaona bidhaa za bustani.

Rafu ndefu za duka la rejareja kubwa limejaa pipi, biskuti, na vitafunwa vingine vya rangi tofauti tofauti. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, sakafu ni safi na taa zinaangaza vizuri vikiweka bidhaa zote zione vyema.